Huku ni sokoni ,sokoni ambapo tunapata wamama wa kike ambao wanauza ndizi , ndizi hizi ni ndizi za kuzila bila kupikwa na ziko na aina mingi kuna za aina za inyoro pia kuna ile sweet ambayo tunaita ndizi tamu yenye inakuwaga fupi.

Hii ni mkulim.. mkulima mwenye ameweza kupanda mgomba za ndizi inaonekana huyu mkulima kuna mgomba ambao kuna ndizi ambayo huko na mgomba ambao ulikuwa karibu umeiva ili kuisitiri ndizi hii hisiwezekukuliwa na videge ama watu ameweza kuifunika kusitiri iweze kuiva polepole na iwe tamu kabisa.

Huku pia ni duka la maziwa. Tunapata kwamba usafi katika hii duka ni hali ya juu. Muuzaji huyu Amevalia nguo nyeupe, pia amefunga nywele yake ili hasiweze kuchafua maziwa. Inaonekana pia kupima maziwa kama ina maji ama waziwa hii hiko katika hali muzuri kabisa ili kuuzia wanunuzi.

Hili duka la maziwa. Ni duka kubwa ambayo inakaa kubeba maziwa kwa wingi sanaa. Kwa sababu tunapata kuona kwamba, kuna lori ambayo imesimamishwa hapo yenye iko na viombo vikubwa vikubwaza kubeba lita mingi za maziwa. Na pia kuna maziwa ambayo inatolewa kwa hii lori, kusafishwa ili kuwekwa kuuzwa.

Hili ni shamba la migomba ya ndizi. Shamba hili linaonekana kama ndizi hizo zimemea sana na zimekolea sana rangi ya kijani sana na ni mrefu sana karibu yanafika kugusa mawingu. Mkulima huyu akiweza kuchuna ndizi hizi yake vizuri anaweza kupata kwamba ndizi hizi zimeweza kuzaa migomba mikubwa mikubwa na kukuwa ndizi mingi.

Huyu ni mkulima ambaye anafuga ng'ombe , mkulima huyu ni hakika kwamba anakma ng'ombe na kutoa maziwa , ng'ombe huyu amefungwa kando ya hili nyumba ili asiweze kupiga teke na pia ili aweze kutulia badala ya kusumbua shughuli hii ya kukamua, mkulima huyu amekaa kwenye kiti na ana ndoo nzuri ya kuweza kuweka maziwa.

Hii ni shamba la mkulima ambaye anafuka ng'ombe.Ng'ombe hawa wanaonekana ni ng'ombe wa maziwa na mkulima huyu anaonekana kwamba ni mtu ambaye amejifunza teknolojia vizuri sana. Anakama hivi ngombe zake akitumia teknolojia ambayo ameweza kutumia mashini ya kukama ng'ombe na pia kutoka hii mashini kumewekwa stima na maziwa inaingia chupa.

Huu ni mgomba wa ndizi, mgomba wa ndizi huu unaonekana kama umekomaa na una mazao mzuri sana ndizi mingi sana inayotosha kueza kupikwa ama kuivishwa ili kutumika kwa ajili ya chakula ama hata kuuzwa.

Huko pia ni barabara ambapo tunapata kwamba kuna mkulima ambaye anauza maziwa kwa kumuuzia mnunuzi ambaye anachukua maziwa kupitia kwenye pikipiki lake. Mnunuzi huyu anaandika hesabu, amepima maziwa hii akaona kwamba maziwa hii inatoshana hivi kwa hivyo yuandika ili kumsaidia katika kulipa.

Huyu ni msichana wa kike ama tunaweza sema ni mama ambaye anakamua ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe huyu anaonekana kuwa amefungwa miguuni ili kuwacha kupiga teke na kumwaga maziwa ama kuweza pia kumwadhiri mwanamke ama mama huyu ambaye anakamua ng'ombe.

Hili huku ni kifaa cha kukamulia ng'ombe, teknolojia imeharakisha vitu na kufanya kila kitu kikawa rahisi sana kwenye picha hili tunaona ng'ombe ambayo anakamuliwa na machine hii ya kukama ng'ombe na kueka maziwa.

Mimi nimesema nani huyu? Shamba hili limepatwa kama kulia ndimi aina ya nywele ambayo imeweza kuathiri kwamba urefu sana. Mgoma huu, mgoma huu karibu hauzike usikie ardhi chini. Na kwa sababu ya uzito wa mgoma huu, mkulima huyu ameweza kutumia mti kuweza kuisaidia mgoma huu wa kupewa nguvu zangu.

Hili ni chumba ama jumba la kuweza kulisha ngombe, ngombe hawa wameweza kutengenezewa nyumba na mahali ya kukulia, na mahali ya kupata chakula yao na maji yao, mkulima huyu anaweza kuwa anafuga ngombe hizi ili kuweza kunsaidia katika maziwa ama katika hii ngombe za kuuzwa za nyama, ngombe hawa ni wanne.

Hili ni shamba la ng'ombe ambapo mkulima huyu amejenga jumba kubwa ili kuweza kuweka ng'ombe hawa , ng'ombe hawa wamewekwa kwenye nafasi kidogo kidogo ili kuweza kupata chakula , ng'ombe hao wanawezakuwa ni ng'ombe wa maziwa ama tu ni ng'ombe wa kupeana nyama na pia mabati yao juu kuna mabati ambayo yamewekwa ili kuweza kupitisha jua.

Hii pia huku ni mgomba wa ndizi. Mgomba huu wa ndizi umeweza kuzaa mazao ya ndizi, lakini ndizi yenyewe yaonekana kwamba bado mbichi sana. Kutoa tu matunda imeweza kuzaa, lakini matunda hayo ni mabichi sana. Na yafaa mkulima huyu aweze kuweka msaidizi mgomba huu usiweze kuanguka ili uweze kupata kukomaa polepole na kukua.

Hile pia ni jumba la kuuzia maziwa, kuna tangi kubwa ya kuekea maziwa na pia tunapata kwamba kuna mandoo mingi ama vyombo vingi vya kuwekea maziwa. Tunapata pia mfanyikazi ambaye amevalia aproni ya samawati na pia kufunga gudumu wake na pia nywele kuhakikisha uchafu.

Huku ni jikoni ambapo tunapata mapishi, mapishi haya yanaweza kuwa ni mapishi ya ya mchele ama pia ni mafuta inayokuwa imatengenezwa kwa kupika mandazi maziwa iliyokuwa imebaki na kuweza kutoa mafuta iliyoko na kufganda na na kuweza kutumika katika mapishi mbalimbali.

Huku kunaonekana kwamba ni nyumba ya mkulima. Mkulima huyu ni mkilima ambaye ameweza kabisa kuweza kufunga ng'ombe, ameweza kujihusisha na ukulima wa ufugaji wa ng'ombe. Kwa hivyo watu wengi ambao ni wanunuzi wa maziwa wanakuja hadi kwake nyumbani ili kupata kuchukua maziwa katika chupa yao mikubwa mikubwa.

Hawa ni wakulima ambao wanafuga ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana ya kwamba, wanafanyiwa usafi, wanaoshwa. Kuna tangi kubwa ambalo lina maji, na pia tangi hili lina mfereji inayomwaga maji, ili kuweza kusaidia kuosha hii ngombe. Mmoja anapomsugua, mwingine anammwagia maji kuhakikisha usafi.

Hizi ni mahindi ambazo zimeweza kuanikwa jikoni. Kutumia hii ni njia ya wazazi wetu wa zamani walikuwa wanatumia ili kuweza kuweka mahindi kukauka baada ya kuvunwa mahindi hizi zilikuwa zinawekwa kwenye jikoni ambapo kulikuwa na moto mingi joto mingi kwa ajili ya moto ambao umewakishwa. Mahindi hizi zimeanikwa kwa ukuta ili ziweze kukauka kwa haraka na kutokwa shago.

Huyu ni mwalimu ambaye ako darasani kuwafunza wanafunzi, kuwapea wanafunzi mawaidha, kwa hivyo mwalimu huyu yuaonekana kuwa alikua anafunza somo la shambani. Mwalimu huyu amekuja na ndizi ili kuweza kusomesha wanafunzi kabisa dhahiri kitu ambayo wanaijua kuhusu ndizi. Na ametoa maganda ya ndizi ili kueleza kwa urahisi na usahihi.

Huyu ni muuguzi ambaye yumo chumba cha uuguzi, amevalia nguo za kumsetiri vizuri sana, amesetiri nywele yake na mavazi yake pia amevalia glavu kuzuia mkono wake. Yaonekana kwamba kuna dawa ama damu anayoipima kwenye mkebe.

Hii ni shamba la kufuga ng'ombe ,mfanyikazi huyu ama treso wa mkulima huyu ameamua kufuga ng'ombe wengi sana , ng'ombe hawa yawezakuwa ni ng'ombe wa maziwa ama ng'ombe wa nyama ili kuweza kuuzwa ,pia wanapata mwangaza kupitia kwenye mabati ambayo inaweza kupitisha jua kidogo kuingia ndani ya kuwasitili ng'ombe hao.

Huku ni shambani na tunapata mkulima mmoja ambaye anakaa kuwa mwnabiashara , mkulima huyu ameweza kupanda mgomba unaonekana kwamba , huu mgomba wake umezaaa ka kukuwa na ndizi ya kuivisha, inaonekana kwamba ataenda kuyaivisha na kuyauza.

Hili ni shamba la kufuga ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wametengewa sehemu yao ya kukula ambapo wanapata chakula ama nyasi na chakula ingine na pia kupata maji. Ng'ombe hawa wamefungiwa huku ndani ili kuweza kupewa chakula ambayo kinafaa pia kupata maji ya kuwatosha kunywa.

Hili ni shamba ambayo tunapata kwamba mkulima ama wakulima wa eneo hili wamewezakupanda vitu mingi, tunapata kwamba wamepanda migomba za ndizi, migomba hizo za ndizi pia kuna miti mingi sana. Kumaanisha kwamba wakulima hawa wanaona faida ya miti katika shamba zao kuwasaidia sana.

Hili ni shamba ya migomba, shamba ya ndizi, ndizi hizi zimepandwa kwa wingi sana, na pia tunapata kwamba kuna ndizi ambazo zimeweza kuzaa migomba, mkulima huyu anaonekana ni mkulima wa ndizi na ameweza kupalilia shamba lake hakuna hata vitu zingine ndani ya shamba ambazo zinachafua shamba.

Hili ni shamba la mahindi. Anaonekana kwamba mahindi haya yamekomama kwa sababu yamekomana pia yamekauka. Katika kuona, kuona ku maananisha kwamba kunakuwa na jua kali kwa sababu tunapata kama mahindi yenyewe yamekauka, hadi pia matawi yenyewe yamekauka sana. Yawezekana huu ni msimu wa jua kali.

Hii ni ndizi aina ya nyoru .Ndizi hii imepata jina lake kutokana na mahali ambapo limepandwa huko sehemu za Kisii katika nchi ya Kenya. Ndizi hii imeiva sana na kuzoeshwa kuwa na sukari mingi. Ndizi ambayo inaliwa na sukari na ni tamu sana. Na pia ina bei mzuri kwa mauzo yake kwa sababu ni tamu sana.

Huku ni barabara kuu ambapo tunapata na mtu anayeendesha pikipiki na amebeba vitu vingi sana. Inaonekana huyu mtu ni hodari kabisa kwa kuendesha. Amebeba vifaa vya chupa za kuchukulia maziwa na ameweka maziwa kwenye pande kulia na kushoto wa pikipiki. Pia amewekelea gunia ndani ya kubeba mzigo mwingine.

Hili ni duka la maziwa, tunapata kwamba waajiriwa wengi wamezingatia usafi sana: wamefunga nywele zao, pia wamefunga wamevaa barakoa kuweze kufunga midomo zao .Pia wanakaa kuweza kupima maziwa na pia wameweka maziwa kwa viombo visafi ili kuweza kuwahudumia watu kwa usafi

Huku ni shambani. Shambani ambapo kumepandwa migomba ya ndizi. Na migomba hii ya ndizi imeweza kupata ndizi kubwa sana yenye imeiva. Kuashiriwa na rangi yake ya manjano kwamba ndizi yenyewe imeiva sana. Pia kuna ndizi ya kijani ambayo inaonekana kwamba bado haijawa mbiu ya kuliwa.

Huku ni shabani amabpo tunapata mkulima huyu amepanda mahindi, mahindi yake ina mazao mazuri sana imeiva kwa nia ambayo yeye kama mkulima, anaweza kufurahia sana mkulima huyu amevuna hindi moja, na anafuraha sana anapoiweka juu ili kupiga picha kumaanisha kwamba amefurahia mavuno haya.

Hili ni picha la kuhuzunisha sana. Tunapata kwamba tunapata ng'ombe wawili ambao ni kama wamekufa. Ng'ombe hawa wamekufa wamelaliana katika uwanja. Kuweza kufikiria kwamba kisa cha kifo chake hakieleweki. Labda daktari aweze kuitwa ili aweze kuthibitisha kisa hicho.

Huku ni sokoni. Soko ambayo imetengwa kwa minajili ya kuuzwa kwa ndizi. Tuna ndizi za aina mingi sana huku, na magari yaani malori kubwa kubwa ambayo yasambaza hizi ndizi kwa nchi mbalimbali na zingine ambazo pia zinaleta ili kuuziwa kwa watu kutoka mbali.

Hili ni gari ambalo linabeba migomba ya ndizi, migomba hizi ya ndizi ni mingi sana yawezakuwa kwamba gari hili linabeba migomba hizo za ndizi ilikuweza kwenda kuuza, kwa sababu ili waende kuuza na kupata kama pesa.

Hili ni mafuta ambayo imebakia wakati ambayo mababi maziwa imechujwa. Maziwa yanapochujwa, mafuta inabakia kama imeshikana. Mafuta ambayo iko katika maziwa hayo, sanasana ni wakati ambapo maziwa hayo imeweza kupikwa na mafuta hii huweza kukuja juu.

Hili ni shamba la wakulima ambapo wakulima hao wameweza kujishughulisha na ufugaji wa ng'ombe, na pia ng'ombe hao ni ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hao wanafaa kuwa wanakamuliwa na kuweza kujaza ndoo kwa sababu wana maziwa mengi sana ya kuridhisha.

Hii ni mkulima wa ndizi. Mkulima huyu anaonekana kwamba ameenda kuangalia ndizi lake shambani, Anapata kwamba kuna ndizi ambayo imezaa mgomba na yeye sasa anaweza kuangalia kwamba hii mgomba imeweza kuivisha ndizi au ndizi yenyewe bado ingali mbichi.

Hizi ni ndizi aina la nyoro. Ndizi hili limeiva vizurii sana na kuweza rangi ya manjano. Ndizi hii ilikuwa imekomaa sana na hivi kwa sababu ambayo imefanya ikapasuka kandokando kwa sababu ya kuiva sana katika shamba.

Huku ni shambani mwa mkulima ambaye anafuga ngombe, tunaona kwamba katika shamba hili la mkulima tunapata kwamba kuna ndama ambaye ana afia kweli kweli kwa kuweza kulishwa vizuri na kupewa huduma za dawa, pia ndama hizi zimeweza kutengewa mahali ambayo zitakua zinakaa na kupewa chakula huko na maji.

Huyu ni mwanadada ambaye anaoneka yeye ni mkulima wa ndizi. Amelima ndizi mingi sana na pia haukulima kwamba ameweza kuvuna mgomba moja na kuweza kuchongahuo mgomba kwa ajili ya kuliwa ama chakula cha mcha.

Hii ni shamba ambapo tunapata mkulima huyu ameweza kupanda migomba kando kando ya shamba pia katika shamba lake inaonekana kwamba kuna mimea ambazo amezipanda chini, lakini pia yaonekana kwamba yaweza kua ni mvua kubwa ama kiangazi kwa sababu mimea hayo zinakaa kwamba hazina afya ata kidogo.

Hii ni ndizi aina ya nyoro, ndizi hii ya ina ya nyoro ndizi ambayo inakuwa ni mrefu sana na wakati ambapo imeifaa watu wengi sana wanapenda kuila kwa sababu ya utamu ya kwake na sukari hapa imekuwa imeongezwa katika ndizi hii.

Hili ni sinia ya kuweka ugali ambayo ilikuwa inatumika sana wakati wa kitambo na wazazi wetu, wakati huo hakukuwa na uwezo wa kuweza kupata sahani ya kuweka ugali. Kwa hivyo mkeka huu uliweza kuundwa vizuri na kushonwa vizuri ili kuweza kuweka ugali, na mkeka huu ulikuwa unaweka ugali vizuri juu.

Mwanadada huyu yaonekana ni mkulima kwa sababu picha hili amepiga akiwa amekaa katika shamba lake. Shamba hili lake linaonekana kwamba ameweza kupanda mahindi na pia maharagwe karibu na mahindi haya. Mwanadada huyu ako na furaha kwa sababu yaonekana kwamba zao yake au mimea yake imenawiri vizuri.

Huku tumepata kuangalia ng'ombe wakikula uchafu. Yaonekana katika mji huu ama katika town hii, kuna uchafu sana. Huku ni mapipani ambapo wametupa uchafu mwingi sana. Na ng'ombe hawa hawajalindwa hata kidogo. Wameachiliwa kukula uchafu huu ambao utadhuru hadi na afya yao.

Huku inaonekana ni duka la maziwa, katika duka hili la maziwa tunapata mtu ambaye ameweza kuleta maziwa, na anamwaga maziwa huku akichunga uchafu katika maziwa hii katika ndoo ingine, na anaonekana yuko na furaha sana.

Hili ni duka la kuuzia maziwa, katika duka hili ama kiwanda hili tunapata kwamba kuna waajiriwa wengi ambao wanachukua maziwa kuyapima na kuweza kumwaga kwenye friji ili isiweze kuharibika na kuweza kaundika ni maziwa lita ngapi ambayo wameweza kujinyakulia siku hiyo.

Hili pia ni shamba la ndizi ambalo tunapata ndizi ambao ina mgomba mrefu sana . Mgomba ili, hili mgomba hili ni refu sana wawezwa kukatwa, wanataka kukata na wamama hawa na waende waweze kwendakuuza.

Hizi ni migomba za ndizi, migomba za ndizi hizi zinaonekana kwamba ndizi hizi ziliweza kuivaa vizuri sana, kwa sababu migomba hizi ni kubwa kubwa mno na imebeba ndizi ambayo inaonekana kuwa na afya njema. Inaweza peanwa kuivishwa ama kutumika...